Hizi ni maduka ambavyo viko katika mji huu na kuna watu ambao wameketi inje, na kuna mmoja ambaye ameketi nikama analala, mwingine ameketi juu ya dirisha na kulingana na hali hii duka hili moja ni ya mpesa na nyingine kuna maji ambavyo vinauzwa ndani.

Jengo hili ni la rangi ya kijani kibichi na inje yake imeandikwa mpesa. Mpesa ni sehemu ambapo mtu ukitaka kutumia mtu ambaye ako mbali pesa unaenda kwa mpesa alafu unapeana pesa wanatumanisha ama saa ile unataka kutoa pesa kwenye simu unaenda katika mpesa unatolewa pesa zako.

Katika eneo hili kuna uwanja ambao magari yamewekwa hapo na kwenye eneo hili kuna watu wengi sana. Natumai kuna kitu kinachoendelea katika kijiji hili ama eneo hili, pengine kuna sherehe na pia naona wale walinzi ambao wako kwenye sherehe hili.

Hili ni soko mkubwa sana na kuna wamama ambao wanafanya kazi hapa. Wanauza bidhaa zao na pia kuna wanunuzi ambao wananunua bidhaa hivi ,kuna bidhaa aina mingi ya chakula ambavyo viko kwenye hili soko.

Hili ni soko la kuuza viatu ama slippers ya wamasai na bidhaa hizi zimetengenezwa vizuri sana. Kuna mtu ambaye anauza pale na bidhaa hizi ziko mingi sana hapa.

Hili ni kampuni kubwa sana ambapo inapeana pikipiki kwa mkopo, kampuni hili inaitwa pima rahisi na kampuni hili unajukua pikipiki lako na unalipa kwanza shilingi elfu mbili mia tano alafu unalipa zingine baada ya muda ya miezi sita.

Kwenye kampuni hili, kuna kampuni la magari hapa, na magari haya ni zile zinafanya taxi . Magari haya ni zile za kukodishwa. Na katika maandishi ambayo imeandikwa hapa, magari haya unakondishwa, na kuna kiasi cha pesa unastahili kulipa.

Kuna matunda hapa ambavyo vinauzwa na kuna aina mingi za matunda. Kuna avokado, maembe ,kuna machungwa na pia kuna tikiti maji. Tikiti maji inakaa kama malenge na tikitiki maji hili inakatwa na kuliwa ikiwa hivo. Tikiti maji inasaidia sana mwili wa mwanadamu. Inaongeza damu katika mwili.

Hili ni ATM ya maziwa na maziwa inawekwa hapoa ndani. Kama unataka maziwa, unaingiza pesa yako kwenye ATM halafu unachota maziwa yako kutegemea na idadi ya pesa ambao umeingiza ndani.

Hapa ni mahali ambapo wanauza magari na kwenye magari haya wameyapanga tofauti tofauti. Yale yanafanana yamewekwa pamoja na zile zingine ambazo zinafanana pia zimewekwa pamoja na magari haya yako na rangi tofauti tofauti.

Hapa ni sokoni na kwenye hili soko kuna meza ambayo wameweka bidhaa aina tofauti tofauti. Kuna nyanya ,kuna karoti, kuna vitunguu, kuna pilipili, kuna pilipili hoho tena kuna ndimu, kuna dania ,kuna viazi, kuna malenge na vinginevyo mingi. Kibanda hiki inauza vyakula hivyo.

Kwenye meza hili kuna pesa ambavyo vimewekwa juu ya meza, na pesa hizi zimepangwa kulingana na vile ziko. Kuna noti ya mia mbili zile za kitambo, pia kuna noti ya hamsini ile ya kitambo, na pia kuna zile mashilingi ambavyo zimeekwa pamoja.

Duka hili wanapanga viazi, na wanauza viazi katika duka hili na karoti. Viazi vimepangwa kutoka kasuku ndogo hadi kasuku kubwa, na viazi hivi vimepangwa vizuri sana. Pia karoti na pilipili hoho vimepangwa kwenye meza hili.

Lori hii ni kubwa sana inasafirisha magari kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Magari haya yanasafirishwa labda kwenda kuuzwa ama kuna kampuni zinasafirishwa kwenda huko.

Hili ni kampuni moja kubwa sana na kampuni hili linauza magari mazuri sana. Magari haya yamepangwa vizuri na magari haya yako na rangi tofauti tofauti lakini kwenye muundo wa magari hizi zote zinafanana ziko na muundo moja.

Hili ni kampuni moja kubwa sana na kampuni hili ni kampuni la kuuza magari. Katika kampuni hili, kuna wafanyikazi ambao kila mtu amesimama kando ya gari na wanaeleza jinsi ya kuuza magari haya.

Kwenye meza hili kuna noti ambavyo vimewekwa juu ya meza na noti hizi ni nne na noti hizi ni za elfu moja moja sasa kwenye hii meza kuna noti ya elfu nne ambavyo viko juu ya meza.

Hili ni soko la kuuza maguo aina tafauti tafauti. Kuna maguo ambazo zimeaniwa hapa kando, kuna majeketi ambazo zimeanikwa na kuna mashati na kuna zingine zimetandikwa chini. Hili ni soko la kuuza manguo.

Viungo ambavyo vianatengenezwa na mtu, ngozi ya Ng'ombe, panga ambayo imetengezwa na hii ngozi na pia mishipi ambayo wanaume wanatumia kufunga kwa kiuno zao na zimetengenezwa na hii ngozi ya ngombe.

Hili ni rununu ya sai ama ukitaka unaweza ita simu ile smart phone ama touch . Simu hili linatumiwa kuipiga kupigia mtu aliye mbali na wewe kuzungumza na yeye ,pia kuweza kutumia kutoa nayo pesa na hapa tunaona mtu anaelekea upande wa Mpesa kutoa pesa zake.

Lori hii ni kubwa sana na lori hii inabeba magari karibu kumi. Lori hii inasafirisha magari kutokea eneo moja ama nyingine ama imesafirisha magari kutoka mahali imetoka hadi mahali wanapouza magari hayo.

Hili ni lile duka kubwa sana ambavyo wanapanga vitu, na kwenye duka hili kubwa unaenda tu ukitoa lile kitu unataka, na kwenye upande huu kuna zile yoghurt, , ambayo zimepangwa kwenye fridge, , na maziwa hizi zimepangwa kila maziwa na kampuni yake.

Hili ni duka la maziwa na kwenye duka hili kuna mtu mmoja ambaye amesimama hapa kando, na kwenye duka hili kuna ATM mara mbili na kwenye ATM hili unaingiza pesa zako, kuna mahali unafinya kiwango cha maziwa ambavyo unataka alafu unaingiza pesa yako kulipia hili uchote maziwa.

Huu ni mji mkubwa sana na katika mji huu kuna magari kuna maduka ambavyo wameeka vitu tofauti tofauti na inje ya hizo duka kuna meza ambayo imetandikwa na kuna matunda ambavyo vimewekwa hapo inje kuna machungwa, kuna ndizi, kuna ile tikiti maji.

Haya ni manoti ya pesa ambavyo vimepangwa viziri sana. manoti haya ni ya elfu moja moja na vimepangwa kwa utaratibu mkubwa sana. Noti haya ni mingi sana na ni ya pesa elfu moja moja.

Viatu hivi vinatumiwa wakati wa kutembea katika barabara ama lami viatu hivi vimepangawa na vinauzwa viatu hivi pia ni vile viatu ambavyo vikona magurudumu chini yake ziko nyingi sana na ziko katika matangi tafauti tafauti.

Hili ni kampuni kubwa sana ambazo zimejaa magari aina tofauti tofauti , kampuni hili likona magari zaidi ya elfu moja na magari haya yako katika rangi tofauti tofauti , kampuni hili ni kubwa magari ni mingi sana.

Hili ni kampuni kubwa sana ambayo wanauza magari kuna magari aina tofauti tofauti ambavyo vimepangwa kwenye laini mzuri sana na magari haya yako katika laini mstari mzuri sana na magari haya yako na rangi tofauti tofauti, hii kampuni liko na magari mingi sana.

Hii ni kibanda ya kuuza aina ya bidhaa mbali mbali, na bidhaa hizi ni ndizi ambayo ni mbichichi na Kuna ndizi ambayo imeiva na ndizi hizo ziko sehemu mbali mbali, pia Kuna nyannya.

Hili ni soko la nyanya na naona wakulima wengi sana ambao wako na nyanya na kuna pia wanunuzi ambao wako kwenye soko hili, nyanya zimepangwa katika visanduku na katika kila sanduku wameeka idadi ya nanya iyo pesa za idadi ya nyanya izo.

Katika mjii huu kuna nyumba ya gorofa ambayo iko katika mji katikati na kando yake ya barabara kuna magari mbili ambavyo vinapita. Magari haya ni zile magari ambayo unasafirisha abiria.

Hili ni soko ambavyo wanauza bidhaa vya kukula na bidhaa hii kuna ndizi, kuna matunda, kuna vitunguu, kuna papai pia kuna mananasi, kuna avocado, kuna bidhaa mingi sana vya kutumia kukula.

Kuna lori hapa ambayo lori hii kuna vitu vinawekwa ndani ambavyo vimefungwa kwenye magunia na kuna mtu ambaye anatoanisha vitu hivi ama ana vipanga vitu hivi kuingiza kwenye lori ili kusafirisha kuenda pahali pengine na vitu hivi ni vitunguu zile vidogo vidogo vya round vinawekwa kwenye magunia.

Hili ni duka moja na duka hili kuna vitu ambavyo vinauzwa humo ndani. Na katika duka hili kuna vile baadhi ambavyo vimewekwa nje ambavyo ni vya kuuza. Na pia kwenye lango la hili duka kuna maandishi yameandikwa ya kwamba kuna M-Pesa katika duka hili. Duka hili liko na M-Pesa na pia liko na bidhaa vya kuuza.

Hili ni soko la mboga na kulingana na soko hili tunaona mboga ambavyo vinaitwa cabbage zimeletwa kwenye soko na ni mingi sana. Kuna wale wanauza na kuna pia wanunuzi ambao wananunua mboga hii.

Hili ni ile noti ya zamani ya mia tano na kwenye noti hii, kuna mchoro ambao umechorwa. Mbele wamechorwa aliyekuwa rais, Jomo Kenyatta na nyuma imechorwa meli na wamechora pia ule mjengo ambao upo katika Nairobi.

Hili ni lile simu ya kutumia ya mkono. Simu hii unaweza kutumia kupigia mtu aliye mbali, ama unaweza pia kutumia kutoa nayo pesa ama kutumia mtu pesa ule aliye mbali. Simu hii inasaidia sana, unaweza kuwasiliana na mtu akiwa ako mbali na wewe.

Kwenye soko hili kuna aina nyingi za viatu na pia kuna aina nyingi za manguo ambayo yanauzwa katika soko hili. Viatu vimepangwa kwa rangi ambazo zinafanana. Kuna rangi nyeusi, kuna rangi nyeupe na viatu hivi vimewekwa kila kiatu na bei yake.

Wakaka hao wako kwenye duka moja na duka hii wanauza masimu alafu kuna M-pesa ndani ya hili duka. Pia kuna lile agenti unaweka kadi ili uweze kutoa pesa na wakaka hao wananunua simu ama wanatoa pesa kwenye M-pesa kwa duka hili.

Hili ni duka kubwa sana ama kampuni kubwa sana ambayo inauza magari. Tunaona kuna magari aina tofauti tofauti na pia zenye rangi tofauti tofauti. Hili ni kampuni kubwa sana la magari.

Soko hili ni la kuuza manguo na kuna manguo ambazo zimepangwa mingi sana kuanzia huko mwisho hadi huku mwisho. Manguo hizi kuna makoti, kuna rinda, kuna malongi na soko hili wanauza manguo aina tofauti tofauti.

Kuna lori mkubwa sana ambayo inasafirisha magari. Magari haya yanasafirishwa kuenda katika chumba ambavyo wanaviuza pale, ndani magari haya ziko katika aina mingi na kunaya magari hizi zimewekwa katika upande mbili kuna ya juu na ya chini.

Hili ni soko mkubwa sana, nakatikasokohili tunaona ya kwamba wanabiashara ambao wanafanya kazi hapa wametandika chini, wametandika mkeka chini na wameekabidhaa zao na bidhaa hizi ni machungwa.

Mwanadada huyu ako katika lile duka kubwa, katika hili uka kuna pampers zile za kufungia watoto, kuna sukari ambavyo viko hapo kando na kuna ATM ile la maziwa, unawekelea pesa alafu unafinya, unatoa maziwa ya kiasi ambayo umeeka ndani yake.

Kuna kibanda kikubwa ambayo imejengwa hapa na kibanda hili wanauza chakula ndani yake kuna ndizi ambavyo vimeiva, kuna nyanya, kuna mboga, spinach ,kuna viazi ,kuna karoti ,kuna kabeji na kuna vitu aina mingi sana duka hili ni kubwa sana na inauza vyakula.

Hili ni kampuni moja kubwa sana ya kuuza magari na kulingana na hapa, magari haya yamepigwa ulee upande wa nyuma na magari haya yamewekwa madoadoa kuna malaini nyekundu nyekundu kuna nyeupe na magari haya zimepangwa kwenye laini. Magari haya natumai ni za kuuzwa.

Watu hawa wameketi kwenye benchi, nje ya maduka ambavyo viko hapa, na watu hao natumai wako kwenye mtaa, na kuna duka moja ambayo imefunguliwa, na pia kuna hapo nje ya duka kuna fridge ambayo imewekwa hapo, na duka hili ni lile la M-Pesa.

Kuna bidhaa ambavyo vinauzwa kwenye soko hili na katika soko hili kuna meza ambayo inatengenezwa na imekawanywa kwa sehemu tafauti tafauti Kila bidhaa imewekwa katika sehemu yake kuna vitunguu, kuna nyanya na viazi.

Soko hili kumejaa watu wengi sana , kuna wauzaji na kuna wanunuzi na katika hili soko kila mtu anauza vitu aina tofauti tofauti ,kuna mwenye anauza machungwa , viazi, malenge , ndizi, mahindi sasa soko hili ni la kila mtu ambapo vitu vyote vinauzwa humu ndani.

Kwenye meza hili wamepanga pesa wameeka pesa mbalimbali noti zile zinafanana wameeka pamoja na noti zile zimefanana pia wameeka pamoja. Kuna noti ya elfu moja ,noti ya mia tano zimefunganishwa pamoja noti ya mia mbili pia zimefunganishwa pamoja.

Hili ni duka la maziwa, na kwenye duka hili kuna ATM , na ATM hii ya maziwa, unawekwa pesa na kufinya kiwango cha maziwa unayotaka na unapata maziwa. Na katika nje la hili duka, kuna michoro ambavyo vimechorwa kuna mayai, kuna tena maziwa, na ile maziwalala.

Kuna duka moja hapa imefunguliwa, na katika duka hili kuna lile friji ya kuweka vinywaji soda, na kwenye hili duka ndani kuna bidhaa ambavyo vinauzwa tena, na nje ya hii duka kuna mtu ambaye amesimama na ako na baiskeli.

Hili ni duka ambavyo wanauza bidhaa aina tofauti tofauti na katika lile lango la hii duka limeandikwa ya kwamba ndani ya hiyo duka kuna mpesa. Mpesa ni mahali ambapo unaenda kutuma pesa ama kutua pesa kwa simu lako.

Hili ni soko ambalo linauza bidha zinazotengenezwa au kupikwa. Kuna bidha za aina ya mboga. Kuna mboga ambayo imefunganishwa pamoja. Kuna spinach ,sukuma, managu na mboga inayoitwa susu.

Hili ni soko la kuuza viatu na kuna viatu aina tofauti tofauti. Kuna slippers pia ambavyo vinauzwa hapo na viatu hivi kila kiatu na rangi yake na kila kiatu na bei yake.

Mji huu uko na maduka mingi sana kuna mtu mwanadada ambaye amesimama kwenye mlango nayo katika mlango huo kuna duka ambazo zimeandikwa kuhusu vitu ambavyo vinapatikana kule ndani kuna mpesa kuna ile ajenti ya benki ya equity.

Duka hizi ni zile duka za mpesa na kuna watu wako nje na kuna wale wanaofanya kazi ndani ya duka hili na mpesa ni mahali ambapo unaenda ukitaka kutoa pesa ama ukitaka kutumana kwa mtu aliye mbali na wewe.

Hili ni kampuni moja kubwa sana ambayo magari zimewekwa humu ndani na kuna magari aina tofauti tofauti ambavyo vinauzwa na ziko na rangi tofauti tofauti, kampuni hili ni kubwa sana na zinauza magari zile mzuri sana.

Hili ni KRA ambapo kila mtu mwenye anafanya kazi anastahili kukuwa na hii karatasi kwa sababu inahitajika kwa kila mtu ambaye anafanya kazi. Hii karatasi ni ya muhimu sana. Inaitwa KRA.

Kuna bidhaa hapa ambazo zimepangwa kwenye ndoo kuanzia ile mkebe ndogo hadi ile ndoo kubwa . Bidhaa hivi ni viazi ambavyo vimepangwa, kuna pia ile viazi tamu ambayo imewekwa tena hapa kando na kuna nduma pia ambayo iko kando yake. Natumai vitu hivi ni vya kuuza.

Katika eneo hili kuna uwanja mkubwa sana, na kwenye huu uwanja kuna magari ambayo yamepakiwa pale. Magari haya yamewekwa vizuri, na katika uwanja huu pale mwisho naona hema ambavyo vimewekwa na natumai kuna sherehe ambayo inaendelea katika jiji hili.

Kwenye duka hili kuna vitu ambavyo vinauzwa na vitu hivi ni shanga hizi za wamaasai, kuna shanga ya shingo, kuna pia ile ya kuweka kichwa, kuna zile za kufungia mkono na pia kuna ile mikoba ambayo masaai wanaitengeneza.

Haya ni yale magurudumu ambavyo wanaweka kwenye gari ama unaweza weka pia kwenye lori. na magurudumu haya yanafanana zote; ni nyeusi na magurudumu haya ni mapya na yanauzwa.

Hili ni lile soko ambalo wanauza zile bidhaa ambavyo ni freshi kabisa. Bidhaa hivi ni vile unatumia kwa kupika chakula kuna nyanya hapa, kuna vitunguu, kuna karoti, kuna malenge, kuna pilipili hoho pia kuuna dania . Soko hili linauza zile vitu freshi kabisa za kutumia jikoni.

Magari haya ni magari ambayo yana uzwa na ziko mingi sana. Magari haya kuna rangi tofauti, na kumeundwa kwa muundowa tofauti tofauti natumai hapo ni mahali ambapo wanauza magari.

Hili ni soko mkubwa sana ambapo watu wamejaa ndani, kuna wauzaji na pia kuna wanunuzi, watu hawa ni wengi sana, wamefinyana hata hakuna mahali pa kupita, kuna wamama ambao wamevaa aproni, na kuna watu wengi sana wengine wamebeba vyondo kwenye vichwa vyao, kuna wababa na kuna wamama pia.

Hili ni soko ambao wanauza vile viatu unavaa, slippers , na kwenye hili soko wameweka slippers aina tofauti tofauti mingi sana, na kuna za watoto kuna ya watu wakubwa, ambayo zinafanana pia, duka hili ni kubwa sana, yani soko hili ni kubwa sana na viatu hivi ni vingi sana.

Noti hizi ni zile noti za kitambo ambapo wakati Jomo Kenyatta alikuwa raisi wa Kenya na noti hizi hazitumiki kwa sasa kwa nchi yetu ya Kenya. Noti mpya zilibadilishwa na hizi hazitumiki tena. Hizi zilikuwa noti za elfu moja wakati huo.

Kuna lori hapa mkubwa sana ambaye inasafirisha magari kutoka eneo moja hadi nyingine ama inasafirisha magari haya kwa kuuzwa ama linapeleka kwenye kampuni linafaa kupelekwa, magari haya yamepangwa vizuri kwenye lori hili.

Hili ni duka moja kubwa ambayo wanauza bidhaa tofauti na kwenye duka hili, unapata kila kitu ambacho unataka na katika mlango wa huu duka kuna kiti ambayo iimewekwa hapo kando na pia kwenye lango la hili duka wameandika na lile rangi ya majani mabichi na kuna maandishi imeandikwa hapo ya m-pesa.

Mji huu ni mji mdogo sana na mji huu kuna maduka za watu wale wanafanya urembesho kwa watu wengine. Kuna viti ambavyo vimetolewa nje vya duka hivi na katika viti hizo kuna taulo zimeanikwa na kuna watu ambao wako humo ndani wanasuka nywele, wanasukia wateja nywele.

Duka hili ni duka kuwa sana la viatu, kuna viatu vya wanaume na viatu hivi vimepangwa kulingana na bei yao kuna viatu ile rubber na kuna zile viatu vya leather na kuna mtu ambaye anapita kando yake kuangalia hivi viatu.

Hili ni kampuni moja kubwa sana na kampuni hili ni la magari na magari ambayo yamehifadhiwa hapa ndani ni magari ya (mercidise)pekeyake. kuna magari aina Brandi mbili kuna ya nyeusi na kuna nyeupe magari haya niya (mercidise) pekeyake

Soko hili ni soko ambayo wanauza viatu, na kuna viatu vingi vimeweza kupangwa juu ya meza, na kuna aina nyingi za viatu ambavyo vimepangwa, na kila kiatu iko na bei yake, na idadi ya bei yake.

Hili ni duka la kuuza vitambaa ama vitenge, kuna vitenge ambavyo vimepangwa kwenye kabati kuanzia juu hadi chini vitenge hivi viko katika rangi tofauti tofauti na vimepangwa kulingana na rangi zao na kuna manguo ambavyo vimeshonwa kutumia vitenge hii.

Hi ni ile bidhaa ambayo inakulinda, na bithaa hii ni kama NHIF ama kwasasa wameiita SHAA na hii inakulinda wakati inakua mgonjwa unaeza tembelea hospitali yoyote na unapata matibabu.

Duka hili ni duka la maziwa na katika nje ya duka hili Kuna michoro ambazo zimechorwa juu na kando ya mlango na michoro huu inaelezea ya kwamba duka hili ni duka la maziwa, katika mchoro hii pia Kuna hili boksi ama machupa ya kuweka maziwa ndani inahaisha ya kwamba duka hili ni duka la maziwa.

Kuna aina mingi sana ya vitenge ambavyo vimepangwa kuanzia juu hadi chini, na vitenge hivi ni vya rangi tofauti, ni maridadi sana.